Soko la nguo na viatu ambavyo viatu vingi vimepangwa kwenye meza za mbao ikiwemo buti na spoti. Baadhi vimewekwa juu ya makatoni na watu wengine wanatembea kwa nyuma. Mwanga hafifu unatumika kuangazia bidhaa.

Kiasi kikubwa cha pesa za Kenya zikiwa zimewekwa juu ya meza, kuna noti ya shilingi elfu moja, mia tano, na mia mbili, zikiwa zimetawanyika au kupangwa kwa mafungu tofauti, noti zingine ni nyingi zaidi na zimewekwa katikati.

Soko la mboga ikionyesha aina mbalimbali za bidhaa mpya. Kuna nyanya nyekundu, viazi, parachichi, ndimu, matango na mboga nyingine kama vile bamia. Zote zikiwa zimepangwa kwenye masanduku au kreti.

Duka la sanaa za mikono na zawadi labda katika soko la kitamaduni. Bidhaa nyingi ni vinyago vya mbao vilivyochongwa sanamu na vingine ni vya mapambo ikiwemo ngozi za wanyama zilizotundika. Taa zinazong'aa zinaonekana juu zikionyesha bidhaa vizuri.

Rundo la sarafu nyingi za chuma zina rangi mbili zikiwa na rangi ya fedha kwenye kingo na ya dhahabu katikati zikionyesha kuwa ni za aina mbili. Baadhi zimeekwa kwa umaridadi zikiunda milundo midogo wakati zingine zimetapakaa zikionyesha kiasi kikubwa cha fedha.

Tangazo ya bima ya PSV taxi ikitoa ofa ya mwezi mmoja kwa shilingi elfu tatu mia tano na uwezekano wa kuongeza hadi mwaka. Linajumuisha picha za magari matatu, na maelezo ya mawasiliano ya miakava na imani.

Meza iliyojaa mboga na matunda mbalimbali yaliyopangwa vizuri sokoni. Kati ya hayo, kuna nyanya nyingi nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu ndimu na tango Pia kuna bakuli ndogo iliyojaa ndengu au mbaazi katikati, ikionyesha wingi na aina mbalimbali za mazao safi yanayouzwa.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo mchuuzi ana matunda mbalimbali, karibu yake kuna duka la vipodozi na pikipiki tatu magurudumu ime park kando wateja wanapita huku na kule kando ya mabiashara hayo.

Soko la wazi linaonyesha mwanamke akipanga na kuuza mboga na matunda mbalimbali kama pilipili, matango, nyanya, viazi na vitunguu. Bidhaa zimepandwa kwenye masanduku na magunia huku watu na maduka wakiwa nyuma.

Eneo kubwa lililojaa motokaa nyingi mpya zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu. Vyombo hivi vina rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyeusi, nyekundu na buluu vikionyesha aina tofauti za vyombo vya usafiri. Maanthari inaonekana kuwa kura kubwa ya kuegesha magari au uwanja wa vyombo vya kuuzwa. Jua linaonekana kuangaza juu ya motokaa likionyesha maelezo ya kila chombo.

Kibandiko cha kidijitali cha Mayfair Insurance kinatangaza, "New Blog Alert" kuhusu, "Comprehensive Guide to Choosing the Right Insurance Policy in Kenya." Upande wa kulia kompyuta kibao inaonyesha blog hiyo yenye, nakuu ya maelezo kuhusu umuhimu wa kuchagua sera sahihi. Chini ya maelezo ya mawasiliano na bendera za nchi kadhaa za Afrika.

Ofisi ya kubadilisha fedha Sunny Forex yenye milango ya kioo inahuduma za Mpesa, Amul Express, MoneyGram na Western Union, ikionyesha huduma mbalimbali ambavyo wanapeana.

Shilingi elfu moja inayotumika kwa sasa ambayo ina picha ya rais wetu wa kwanza, Jomo Kenyatta. Lina picha ya benki kuu la Kenya na limeandikwa Legal Tender For One Thousand Shillings, elfu moja, na lina serial number ya pesa hiyo.

Gari aina ya pickup truck lenye rangi ya blue iliyokolea likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Nyuma ya gari kuna miti mirefu yenye mazingira ya bustani au karibu na msitu. Upande wa kulia kuna mtu anayeonekana amevaa kofia na fulana ya kijani, anga likiwa jua linawaka, kivuli cha gari kwenye nyasi.

Mhasibu wa mapato ameshika shilingi hamsini, mia mbili na kwa huo mkono mwingine ana pesa ingine ambayo anataka kujumuisha na pesa hiyo ili kumpa mteja change yake baada ya kununua bidhaa katika duka.

Runda la noti za shilingi mia moja za kenya iliyotumika kitambo zimepangwa kwa wingi, zikionyesha picha ya rais wa kwanza wa kenya, mzee jomo kenyatta, na nembo ya benki kuu ya kenya. Zimetumika, lakini bado ziko katika hali nzuri.

Rundo kubwa la maboga ya butternut squash yaliyopangwa. Yaliyoko juu ni yenye rangi mbalimbali na kijani kibichi na manjano huku yaliyoko chini yakiwa butternut yenye umbo refu na rangi ya kahawia njano. Sehemu hii ni soko la matunda au mazao la mashambani.

Gari jeupe la kisasa la SUV Sport Utility vehicle likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Sakafu ina tiles na kuna madirisha makubwa yanayoonyesha nje. Dari ina taa nyingi zinazong'aa zikionyesha mazingira safi ya kisasa.

Mikono miwili imeshika rundo la noti za elfu moja za Kenya, zikiwa zimepangwa kwa uangalifu zikionyesha picha ya rais wa kwanza wa nchi. Kiasi hiki cha pesa kinaonyesha utajiri au biashara inayoendelea. Mandhari ya nyuma haionekani wazi ikisisitiza umakini kwenye noti hizi.

Kiwambo hichi cha simu kina programu ya maimani ya salio la shilingi 68,800. Chini kuna salio. Kuna chagizo za pay na Airtime . Sehemu ya made for you ina mapendekezo mawili: buy data na Kodris . Chini zaidi kuna sehemu ya M-pesa statement inayo onyesha ni amala ya hivi karibuni na majina ya watu.

Duka dogo lenye rangi ya kijani limedekwa na maandishi makubwa MPesa, likionyesha kuwa ni la ni wakala wa huduma za kifedha. Pembeni mwa mlango kuna beseni la kijani na kibao cha mbao huku ndani ya duka kukiwa na bidhaa chache.

Duka ndogo nchini Kenya lina alama kubwa la kijani la Mpesa juu nje ya duka kuna marundo marefu ya bidhaa mbalimbali zilizofungashwa kama vile nepi na karatasi za choo, mifuko mikubwa ya unga au sukari na kreti za vinyuaji. Duka ni la kuuza mahitaji ya kila siku na kutoa huduma za Mpesa.

Safu ya motokaa zilizopangwa zikiwa zimeelekea sehemu moja. Gari kuu linaloonekana vizuri ni la rangi ya metali, huku mengine mbele na nyuma yake yakiwa na rangi nyeusi au iliyokolea, hayako katika umakini kamili. Ni sehemu ya kuegesha magari yenye mwanga hafifu.

Kundi hili lina jumuisha watu na vyombo kadhaa vikiwa vimetulia kwenye ardhi ya kijani. Gari jeusi la kifahari limesimama huku kundi dogo la watu likikusanyika karibu nalo. Mwanaume aliyvaa koti la ngozi ameketi kwenye kioo cha mbele huku wanawake wawili wakisimama karibu. Mmoja wao ameketi chini akijifunika blanketi, mbali miti mirefu ya misonobari na magari mengine yanaonekana.

Dashboard ya gari yenye viashiria vilivyoangaza, moja kinachukua sehemu kubwa ya fremu. Huku kiashiria cha mafuta kikionyesha nusu ya tanki. Taa nyekundu za onyo ziko kulia, zikionyesha hali fulani.

Mazao ya mizizi yaliyopangwa kwenye masoko ya kijumuisha viazi vikuu, viazi vitamu vya rangi ya zambarau, na viazi vya kawaida. Vimehifadhiwa kwenye vikapu vya asili na ndoo za plastiki za rangi mbalimbali, zikiashiria soko la ndani.